Ndani ya ofisi kuna vitabu juu ya meza pamoja na televisheni au kompyuta inayosaidia wanafunzi kujua teknolojia ya kisasa jinsi wanavyosoma na kuhakikisha maisha yao yamekuwa vizuri.

Mwanamke mmoja akiwa na kiti cha magurudumu, anaendelea kufanya mazoezi ya kukimbia, ili aweze kupata maarifa na hekima bora zaidi. Ameangalia kwa makini akiwa ameshikilia kiti cha magurudumu vizuri sana.

Mwanariadha huyu amekimbia na kupata nambari ya kwanza yumo kwenye kiwanja kikubwa tena kirefu amekimbia mpaka amechoka ametoa meno nje.

Wanariadha wawili wamefurahia sana mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanamme anaitwa mwanamke koech na mwanamme ajajitambulisha kwa majina wamefurahishwa sana kwa sababu wamekimbia vizuri na kupata kutangulia.

Wachezaji wako kwenye kiwanja wakicheza mpira wakitumia mguu mmoja kwa ajili ya ulemavu wao.

Wachezaji hawa wanapendeza vizuri sana wakiwa wamevalia sare zao za michezo. Mipira iko chini ya kiwanja ambayo iko miwili. Wengine ni walemavu ambao wanasimamia muguu mmoja. Kiwanja hiki kinaonekana kiko kisafi kikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Wanariadha wako katika Kipindi chao cha mashindano. Wamekimbia na wanafurahia Sana kwa sababu wameshinda.

Watu watano wako kwenye uwanja. Wachezaji hawa watatu, wanacheza mpira kwa kutumia mguu moja kwa sababu, wao ni walemavu.

Wanariadha watati wakiwa kwenye mashua wanaendelea kuogelea. Mmoja amesimama akiwa na kiti cha magurudumu. Mmoja wao ni mlemavu anaonekana akiwa ameketi kwenye mashua.

Kabati hii imebeba madaftari ambayo inasaidia walimu wengi kupata maarifa ili kuwafunza wanafunzi, kwenye sakafu ni sakafu inaonekana ikiwa safi ndani yake kuna kiti ambacho mwalimu anaweza kalia ili kuwasaidia kuwasahishisa vitabu wanafunzi.

Wamama pamoja na wazee wamekusanyika hapa wamama wengine wakiwa ni walemavu. Wanasaidiwa na wazee wenzao. Mmoja wao amebeba bendera ya Kenya inayosimamia...

Wanariadha wawili wako katika mashindano yao. Mmoja wao ni Koech na akiwa amejifunga uso.

Uwanjani huu unapendeza sana. Uko na michezo ya watoto ambayo ina wa saidia kujielimisha na kujua mambo mengi zaidi, ili wapate maarifa bora. Majengo yenyewe yanapendeza.

Watoto watatu wako katika uwanja wanacheza, mmoja mvulana wawili wasichana, wanaruka kamba vizuri sana.

Nyumba hii inapendeza sana ikiwa imejengwa vizuri sana, imetumika milango mizuri sana. Juu yako ike na ghorofa ambayo imejengwa zaidi ya milango minne.

Maandishi yako kwenye gazeti letu yanatuhimiza jinsi wakulima wenzetu wanataka wananchi wajue kuwa maji ni uhai na husaidia maisha ya watu wengi.

Wachezaji wanne, mmoja wao anaitwa Kimani, mwingine amebeba mkono juu wakiwa wamefurahia sana kwa kuwa wamekuwa nambari ya kwanza.

Wanariadha hawa wamekuja wengine wakiwa wameketi kwenye magurudumu yao wakiwa walemavu, mmoja wao amesimama akiwa amevalia shati nyeupe ambayo imeandikwa Kenya.

Darasa hili linapendeza sana iko na michoro mizuri ambayo inawezakusaidiai wanafunzi kusoma na kuandika kuna karatasi ambao imeandikwa kwa ubao na wakati mwingine watoto wanaweza kupewa kazi ya nyumbani iliwaweze kujisaidia maishani.

Kitabu hiki ni kitabu kizuri sana ndani yake kuna picha tofauti tofauti kuna sare za shule kuna nyumba ambayo imejengwa kuna watoto ambao wananyunyizia mimea maji ili wapate maarifa bora.

Kwenye jumba hili. Ni jumba ambalo liko na usafi stadi. Liko limepangwa na viti ambavyo vinaonekana vizuri sana. Sakafu yenyewe iko ikiwa safi na inaonekana.

Wanariadha hawa wako na furaha teletele. Wamekimbia katika mchezo wao wa kukimbia. Wako na furaha na wanaendelea kukanyaga vizuri kwa sababu wako karibu kumaliza mwendo.

Mtihani huu unatuhimiza ya kwamba, watoto wetu wawe makinifu katika darasa wakati mwalimu anafunza. Mtihani huu, ni wa kibibilia. Watoto wawe wakiombewa na kuenda kanisa kila siku.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya maji kuogelea ako na furaha sana akiwa ameinua mkono wake juu pamoja na vidole vyake viwili, kuonyesha ishara ya kwamba ako na furaha tele tele.

Wachezaji wako kwenye uwanja wakiendelea kucheza mpira, mmoja wao amevunjika mkono akiwa anaendelea kucheza mpira wengine wanatumia mguu moja Kwa kucheza mpira Kwa sababu ya ulemavu wao.

Kuna nyumba mmoja ambayo inapendeza sana kwenye ukuta kuna karatasi kubwa ambayo imechorwa saa pamoja na mfano wa sungura.

Darasa hili linapendeza sana kwa sababu liko na aina ya michoro mingi ambayo ni mamba pamoja na mududu mwingine kuonyesha ya kwamba watoto hawa wanasoma vizuri wakiendelea kusahihishiwa iliwaweze kupita mithiani yao vizuri.

Wanariadha wawili wakiwa wanakimbia mmoja wao alianguka chini mwingine akiwa anamsaidia kimsimamisha Ili aweze kupata kuendelea na kukimbia.

Shule hii ni ya bweni ambayo imejengwa kwa njia ya ghorofa. Inapendeza vizuri sana. Mlango yenyewe imefurahisha pamoja na machuma ambayo yamesimamishwa. Nyumba hii inapendeza. Chini yake ni maua ambao yanapendeza na ya kijani kibichi.

Kitabu hiki, kinapendeza na kuvutia vizuri sana. Kitabu hiki ni cha gredi ya saba, ambacho kinaonyesha jinsi watoto watakavyosoma na kupata maarifa na hekima, ili waweze kusaidia wazazi wao, kwa kuwa, madaktari, walimu.

Jumba hili lina vutia zaidi. Mlango wenyewe unafurahisha. Chumba hili ni cha walimu, wanaketi ndani. Wanakataa ya kwamba wanafunzi, hakuna nafasi ya kuingia ndani.

Darasa hili linapeneza sana likiwa limeangwa viti vikapangika. Kando yake kuna meza ambazo zimewekelea televisheni au kompyuta ambayo inaweza kusaida wanafunzi kusoma kiteknolojia ya kisasa.

Wachezaji wanne wako kwenye kiwanja. Watatu ni walemavu, mmoja ako sawa kabisa. Hawa watatu wamesimama magongo.

Kitabu hiki ni kizuri sana ambacho kiko na michoro aina mbalimbali yaweza kusaidia wanafunzi wakiendelea kusoma ili waje kujisaidia maishani. Gari ambalo limebeba mchanga pamoja na matunda au aina ya mimea inayowasaidia kujua.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti chake cha baiskeli ambao yeye ni mlemavu. Amebeba vitabu vingi juu ya miguu yake akiwa amevalia saa inayopendeza sana.

Mtu akiwa kwenye chumbani mwake akiwa ameshikilia Kitabu ambacho kinaweza kusaidia wanafunzi wetu Ili kusoma wapate maarifa na hekima nzuri. Kitabu hiki ni cha Junior English darasa la pili. Inaweza kusaidia mwanafunzi kusoma. Nje yake kuna kijani kibichi maua ambao yanapendeza

Shule hii inapendeza vizuri sana iko na maua ambayo ni kijani kibichi yanapendeza, majengo yenyewe yanavutia kwa kuwa kuna ghorofa mbele ya shule ambayo imesaidia.

Mlango huu wavutia Sana. Maua yenyewe yanapendeza yakiwa kijani kibichi. Mlango huu unasimamiwa na mwalimu Emoli na wanafunzi wa gredi Ec. Ninashukuru.

Nyumba hii inapendeza sana inamichoro ambayo inavutia ya Nuhu pamoja na safina, inaelekea kwenye safina minyama ikiwa miwilimiwili.

Mwanariadha moja akiwa kwenye juu ya mashua anaendelea kuogelea ameshika mashine ambazo zinasaidia kuzuia maji mingi, ameweka kwa kofia yake akiwa ameangalia mbeleni ili akaweze kufika kwa haraka.

Katika mazingira haya, tuko kwenye shule moja, ambayo kwenye ukuta imeweka karatasi ambacho kinaonyesha mboga kupandwa. Watu wawili, pamoja na watu wengine wanaendelea kufanya kazi ya usafi.

Darasa hili limepangwa vizuri Sana na majina ya wiki mzima ili watoto waweze kupata elimu Bora zaidi kuhakikisha kwamba maisha yao yanaendelea vizuri ili wakaje kusaidia wazazi. Yamechanjwa vizuri sa a

Umati wa watu umekusanyika katika ukumbi wa wachezaji . Wachezaji wawili wanafurahia Kwa sababu ameshinda mchezo huo.

Shule moja ikiwa imejengwa ikajengeka iko na milango mizuri ambayo juu ya milango yake iko na vikaratasi ambavyo viko na maandishi aina mbalimbai. Chuma ambazo zimejengea shule hizi zinaoendeza. Nje yao kuna maua ambayo yanapendeza na kuvutia. Yako na rangi ya kijani kibichi.

Darasa hili linapendeza sana kwa sababu ubao wenyewe ni ubao nyeupe ukiwa na maandishi yake, yanapendeza Sana. Yanasaidia wanafunzi kusoma ili kupata elimu wakaja kujisaidia maishani mwao.

Mwanariadha mmoja akiwa anendelea kufanya kazi yake ya kukimbia. Alipata kuanguka chini na kuumia miguu yake akiwa ametulia hapo chini hakuna wa kumsaidia. Amekuwa vumbi nyingi sana.

Mwanasiasa mmoja amesimama ambaye ni Ezekiel Machau akiwa anawahutubia wananchi jinsi wanavyostahili. Mbele yake ameweka kipasa sauti.

Kitabu hiki kinapendeza vizuri sana. Kina michoro mingi, kina mchoro wa watu pamoja na watoto wakiwa wanasherehekea wakikula vyakula vizuri. Kuna kitanda msichana mmoja anaendelea kutandika ili waweze kulala. Kinasaidia wanafunzi wetu kusoma vizuri.

Wachezaji wako katika kiwanja kimoja wakiendelea kucheza mpira. Hawa wachezaji wanacheza kwa kutumia mguu mmoja kwa sababu wao wenyewe ni walemavu. Mmoja wao anacheza vizuri ilhali wengine wanatumia mguu mmoja.

Chumba hili linapendeza vizuri sana, ni nyumba kubwa ambayo ni gorofa, milango yao yavutia zaidi, maua yenyewe ni ya kijani kibichi pamoja na...

Mwanariadha mmoja akiwa amefurahia sana kawa sababu ameweza kukimbia na akapata nambari ya kwanza. Amekalia kiti cha magurudumu kuonyesha ishara kua yeye ni mlemavu. Mbele yake kuna karatasi ambayo iko na maandishi ambayo imeandikwa qualified .

Wanaume wawili wakiwa mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu ni mlemavu sana. Mwengine amebeba mtungi mkubwa sana ambao unaonekana kuwa na dawa ili akaweze kumsaidia mlemavu huyu.

Chumba hili linapendeza Sana likiwa na mlango ambao unavutia. Ndani yake kuna viti. Juu ya meza kuna kompyuta ambayo inasaidia wanafunzi kujua teknolojia ya kisasa.

Chumba hili limejengwa vizuri kwa ajili ya ghorofa. Wameagiza ya kwamba mgeni yeyote ambaye anakuja lazima apitie kwa afisi.

Darasa hili halina wanafunzi. Liko na viti pamoja na vimeza vimewekelewa viti, wakati wanafunzi wanakaa wanaweza kuandika na kuangalia kwa makini mbeleni wakati mwalimu anafunza.

Hili ni chumba la shule ambalo limejengwa na ikajengeka. Nje yake kuna karatisi ambayo iko na maandishi mzuri sana ambayo yanaelezea jinsi shule ipo na maudhui fulani.

Chumba hili linapendeza sana, ni shule ambayo imechengwa vizuri, kwa kutumia, mbao, chuma, pamoja na matovali, inavutia sahidi kwa sababu ni gorova, nje yake kuna, maua ambayo ni ya kichani kipichi, yanapendeza na kuvutia sa.

Darasa hili linapendeza sana. Kwenye ukuta kuna maandishi ambayo yameandikwa ili wanafunzi waweze wakasoma wakajisaidia maisha yajayo. Darasa hili liko na pakiti ambayo pamoja na buruma inayoosha darasa lao liwe safi.

Mwanamke mmoja ambaye amejifunga kilemba cheupe yumo ndani ya maji anaendelea kujiburudisha kwa sababu ya baridi mingi.

Tuko kwenye darasa ambayo inapendeza sana kwa michoro hii, huu michoro inasaidia watoto kukuwa na umakini na kuelimika zaidi ili kuja kusaidia wazazi wao mbele na kupata maarifa bora.

Katika chumba hili tuko kwenye darasani ambapo viti pamoja na vimeza vyao vimepangwa ili watu waweze kusoma na kupata maarifa Bora zaidi. Darasa hili liko na sakafu ambao inaonekana vizuri pamoja na usafi wamefuatilia.

Wanariadha hawa wanashangilia kwasababu wamefanya mchezo wao wa kukimbia na kutangulia. Wako na furaha tele tele. Mmoja anaitwa Kimani, mwingine anaitwa Alianzi.

Watoto wawili wamesimama kumwangalia mwanamke mmoja ambaye ni mlemavu akiwa na mkuki kurusha mwenzake akiwa ameketi chini yake ili kuzuia mkuki kutomwangukia.

Mitungi ya gesi ,imesimamishwa nje ya nyumba. Pia, kizima moto kiko hapo juu ya nyumba ya ukuta wa nyumba.

Michezo ya watoto imo ndani ya shule kuwasaidia watoto kujua maarifa bora zaidi, kujielimisha kimasomo.

Vitabu ambavyo vinawasaidia wanafunzi wetu kupata elimu bora viko juu ya meza pamoja na kompyuta au mashine ambayo inasaidia teknolojia ya kisasa ili wanafunzi wetu wapate maisha bora zaidi.

Katika mazingira haya, ni masafi sana, mazingira haya yako na, mimea mbali mbali ambayo iko na rangi ya kijani kibichi, kuna mtungi mkubwa ambao umesimamishwa hapa umewekwa maji ili watu wakaweze kufanya usafi, mti ambao umesimama ukiwa na rangi nyeupe, uko na ishara yakwamba kuna bendera inaweza.

Maandishi yanayoandikwa ili watoto wapate kusoma herufi ndogo , jinsi zinavyotumika kubadilisha maisha ya watoto pamoja na wanafunzi wenzetu.

Kitabu hiki ni cha mwanafunzi katika gredi ya pili kinapendeza sana. Kiko na watu wawili pamoja na farasi ambayo imewabeba wamefurahishwa sana.

Mazingira haya ni kwenye shule. Shule ambapo michezo mbalimbali ya watoto imejengwa . Ili waweze wakacheze na kupata maarifa na hekima wakuje kusaidia wazazi wao mbeleni. Katika mazingira haya, kuna vyumba ambavyo vimwchongwa vizuri sana.

Kitabu hiki kina michoro mizuri sana ambayo inaweza kusaidia wanafunzi wakati wanaangalia ili waweze kupata masomo maishani. Wako watoto wamechorwa pamoja na wazazi wao wanashikilia vichwa ili waweze kusaidika.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha mazoezi aaendelea kuangalia mbeleni akiwa ameshikilia mkono wake na kukunja . Mwanamke huyu amevalia shati nyeupe.

Chumba hili ni chumba ambalo linapendeza sana, katika sakafu kuna usafi. Juu ya meza kuna kivutio ambao unaweza kuvutia wakati mwalimu amewaandikia ili waweze.

Picha hii ni picha ya kitabu ambayo iko na michoro minne. Wanaume wawili pamoja na wavulana wawili wakiwa wamechorwa kwenye kitabu hiki. Wanafunzi wanahimizwa ya kwamba waangalie kwa umakinifu, wasome ili wakuje kusaidia wazazi wao.

Meza hii imebeba televisheni au kompyuta ambayo inasaidia wanafunzi wetu kusoma zaidi teknolojia ya kisasa ili waweze kusaidia wazazi wao mbeleni na kuwasaidia vizuri.

Wanariadha hawa wamekimbia mbio za sakafuni wakiwa wametangulia. Wako na furaha tele tele. Mmoja wao ni msichana ambao ametangulia akifuatwa na wavulana wawili, wa nne ni msichana. Wako na furaha tele tele.

Shati hizi zikiwa zimekunjwa na kuwekwa ndani ya mfuko ili ziweze kusaidia watoto waweze kujua kusoma na kuandika, wakuje kujisaidia maishani.

Mlango huu unapendeza sana ambao umevutia, ni mlango ambao wa kuingia katika mahabara, imeandikwa nje yake katika kemia mahabara na biyolojia mahabara.

Hili zimewekelewa juu ya meza pamoja na kikombe na kalamu ya kusaidia watoto kupata elimu bora na kusoma kujua jinsi ya kuandika na kuendelea maisha.

Chumba hili liko na ukuta. Ukiwa umeweka kikaratasi ambao kimechorwa watu, mikono ya watu pamoja na karama. Maandishi nayo yako ambayo yameandikwa kucheza na kusoma pamoja na kuwa.

Chumba hili linapendeza sana likiwa na vijikaratasi ambavyo vimechorwa samaki, mamba pamoja na karatasi kingine kikiwa kinaonyesha vitu mbali mbali tofauti, kuonyesha watoto wetu wanaendelea kusoma vizuri na kupata maarifa na hekima.

Wanariadha hawa wamewewa gwaride wakiwa na gazeti kubwa lilokuwa na michoro mingi. Mmoja wao ni mlemavu ameketi juu ya baiskeli.

Jumba hili, linapendeza sana. Liko na sakafu ambayo inapendeza na kuvutia zaidi. Iko na viti ambavyo vinapendeza na vinapangwa na vikapangika.

Katika mazingira haya ni shule ambayo imejengwa ikiwa imejengeka vizuri sana. Iko na machuma ambayo yamesimamisha shule vizuri sana. Kwa sakafu shule ambayo iko na usafi vizuri. Kwenye ukuta imepakwa rangi nyeupe.

mtu mmoja akiwa kwenye maji anaogelea, ameketi akiwa anaendesha na meli kando yake kuna kiti ambacho kinaitwa gurudumu ambayo kinasaidia kuendesha watu walemavu.

Afisi hii imejengwa vizuri sana kwa kutumia mbao na milango ambayo inavutia sana maua yenyewe yanapendeza yako katika rangi ya kijani kibichi mengine yakiwa samawati nyumba hii ikona chuma na.

Chumba hili linapendeza ambalo liko na karatasi ambao imeandikwa kwenye ubao ratiba ambayo inasaidia watoto wetu jinsi wanavyosoma na kuwa makini darasani iliwaje kujisaidia maishani.

Chumba hili linapendeza liko na kiti pamoja na meza ikiwa imebeba kompyuta au mashine, inayosaidia watoto wetu kusoma teknolojia ya kisasa, ili wakuje kujisaidia maisha yajayo.

Mlango huu unapendeza sana ukiwa na kijikaratasi ambao kimeandikwa na maandishi ambayo yanaweza kusaidia wenzetu kusoma ili kuona uelekezo unawapeleka wapi na jinsi wanavyostahili wakiingia ndani.

Nyumba hii imejengwa ikajengeka, milango yao yenyewe inapendeza. Nje kuna maua ambayo yanapendeza zaidi yenye kijani kibichi imefurahisha vizuri sana.

Darasa hili viko na viti ndani yake pamoja na sakafu iliyo safi sawa kabisa, ndani yake wako wanafunzi wamefunga shule wameenda kwao wakirudi wataendelea na masomo.

Darasani limebeba mtihanib ya wanafunzi ambayo walifanya pamoja na meza iliyobeba vitabu vya mwalimu pamoja na kiti.

Katika chumba hili liko na kabati ambayo inaweza kuweka vitabu aina mbali mbali, kitabu hizi vinasaidia wanafunzi kupata maarifa na hekima bora ili iwache kusaidia wazazi wao.

Jumba jili linapendeza sana. Kwenye ukuta kuna karatasi ambayo imeandikwa maji ni uhai pamoja na michoro ya watu wengi pamoja na manyumba ambayo yanaonyesha jinsi watu wanaendelea.

Mtungi huu mkubwa ambao umebeba maji mingi wakati watu wanataka kufanya usafi wanapata maji kwa urahisi. Katika mazingira haya kuna mmea ambayo iko na rangi ya kijani kibichi , kando yake.

Chumba hii inapendeza sana. Iko na televisheni pamoja na kompyuta ambazo zinaweza saidia wanafunzi kusoma mambo ya teknolojia ya kisasa ili wapate maarifa bora. Juu ya meza kuna kikombe ambacho kimebeba kalamu mingi.

Wanawake Saba wakiwa wameketi kwenye baiskeli ambayo walemavu wanketi kwa kuwa wao ni walemavu , wengine wamesonga wengine wamenyoa wakiwa wamefurahishwa Sana. Nyuma yao kuna maua ambayo kijani kibichi yanapendeza pamoja na nyumba ambayo inapenndeza Sana.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye chumba kimetengenezwa vizuri sana yuko kwenye kiti akiwa mlemavu kando yake fimbo inayomsaidia kutembea amefurahia sana.

Mazingira haya, ni mazingira ya shule, ambayo shule inaonekana vizuri sana ikiwa na majengo mazuri, nyumba hii iko na picha inaonyesha ya kwamba, kuna ofisi hapa, na kunaendelea na masomo vizuri sana, kando yake kuna mimea ambayo iko na rangi ya kijani kibichi.

Kitabu hiki ni cha gredi ya pili ambayo kinapendeza sana. Kiko na michoro ya mtoto pamoja na mzazi ambao wamefurahishwa sana. Watoto wanastahili wasome ili wapate elimu bora.

Wanawake pamoja na wazee wao wanaendelea kufika sherehe ambayo wanataka kushangilia wakiwa wamejipodoa wengine ni walemavu wanasaidiwa kuskumwa kutumia kiti cha ulemavu.